Tukio katika huduma ya afya ya kinywa. Daktari amehakikisha kuna mchakato wa kutoa jino kwa usalama bila maumivu makali. Mgonjwa amepanua mdomo wake, hatua ambayo ni muhimu ili kuruhusu daktari kufikia jino linalosumbua.

Wanawake wenye nafasi ya chini kimaisha, wamebeba mitungi ya maji, huku wakiwa na nyuso zinazoonyesha mateso. Wamevaa mapambo tofauti na iliyo na rangi nyingi. Ni kama wako karibu na mahali ambayo wanateka maji.

Watu wanne wako katika jumba la kifahari. Watatu ni madaktari wa upasuaji, ambao wanafanyia mgonjwa mmoja huduma. Mgonjwa amelazwa kitandani. Madaktari wamevaa sare kamili za kazi, ikiwemo barakoa ili kujikinga.

Kuna tanki iliyo juu ya nyumba , mwanamume mwenye kipara amesimama huku mwanamke ambaye amebeba kibuyu kwa mkono wake wa kushoto , anateka maji kwenye mfereji .Maandishi ya Mpesa inaonekana mti unaonekana kwa umbali.

Mgonjwa aliye na shida ya meno amelazwa kitandani akihudumiwa na daktari mmoja ambaye amebeba kifaa anachotumia ili mgonjwa apate usaidizi. Kuna mwangaza unaonekana katika chumba walioko.

Nyumba imebomoka na kila kitu. Kuna watu ambao wamekuja kuangalia jinsi imeharibika, wanakaa wajenzi. Mbao iliyotumika kutengeneza nyumba inaonekana. Mawe yametapakaa kila mahali. Hawa watu wanazungumza kuhusu nyumba iliyobomoka, huku wengine wakitembea kuangalia chanzo cha kubomoka kwake.

Watu watatu, wako katika jumba la hospitali. Wawili ni madaktari ambao wanamhudumia mgonjwa ambaye yuko katika hali mbaya ya kiafya. Madaktari hawa wamevaa barakoa ili kujikinga. Mgonjwa amelazawa kitandani. Kuna vifaa tofauti zinazotumiwa katika matibabu.

Mwalimu wa kike amesimama wima huku akitazama watoto ambao wamepanga foleni ili kuteka maji. Maji ambayo wanateka ni maji safi na kando kuna miti ambayo yamemea kwa ustaha mzuri sana.

Watu wawili wanaonekana katika jumba la hospitali. Mmoja ni daktari anayemhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Kuna mashini zinazotumiwa katika matibabu. Daktari amevaa barakoa.